Duka la nguo lililopangwa vizuri. Kuna nguo nyingi za wanaume zikiwemo mashati, suruali na jaketi zilizotundikwa kwenye reki na kuwekwa kwenye rafu. Rangi mbalimbali za nguo zinaonekana zikionyesha uteuzi mpana. Kuna pia na vifaa vingine vilivyopangwa vizuri. Mazingira ya duka yanaonekana safi na yenye mpangilio.

Ndani ya lango la kisasa, kuna nguo nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Upande wa kushoto kuna nguo za rangi ya nyeupe na mifuko ya wanawake, katikati kuna nguo za rangi ya samawati na zambarau, na upande wa kulia kuna nguo za wanawake zenye rangi ya machungwa na nyekundu. Ishara ya wanawake inaonekana juu ya upande wa kulia.

Reki iliyojaa nguo za kike za sherehe au matukio maalum zikiwemo gauni ndefu na fupi. Rangi mbalimbali za nguo zinaonekana kama vile nyeusi, samawati na maruni zikiwa na miundo tofauti. Bango linaonyesha asilimia hamsini ikimaanisha punguzo la bei. Hali hii inaonyesha sehemu ya duka la nguo la kisasa.

Duka kubwa la nguo, labda duka la mitumba au la jumla. Nguo nyingi zimeining’inia kwenye reki ndefu, zikiwemo jinzi, mashati na nguo za watoto zilizopangwa kwa safu. Ishara ya shilingi mia tano inaonekana, ikionyesha bei ya nguo na viatu. Duka linaonekana kuwa na mwanga wa kutosha na limejaa bidhaa mbalimbali.

Duka la kisasa la nguo na viatu vya wanaume, kuna rafu na meza zilizopangwa kwa ustadi, zikionyesha mashati, suruali, jaketi na viatu vya aina mbalimbali. Duka lina taa za kisasa zinazong'aa na sakafu ya mbao. Bidhaa zimewekwa vizuri ikionyesha ni duka la bidhaa za kifahari au za bei ghali.

Duka liliojaa bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu za samawati. Bidhaa hizo zinaonekana kuwa vitambaa, nguo au bidhaa nyingine za nguo zilizokunjwa na kupangwa vizuri. Rangi mbalimbali za vitambaa zinaonekana, zikionyesha uteunzi mpana. Nafasi ya duka inaonekana kuwa ndogo lakini imetumiwa vizuri kuhifadhi bidhaa nyingi, ikionyesha kuwa hii ni duka la jumla la nguo au vitambaa.

Sehemu ya duka la nguo lililopangwa vizuri likiwa na rafu nyingi zilizojazwa tishati za wanaume. Tishati hizo zimewekwa kwa rangi tofauti kama vile nyeupe, njano, machungwa, na nyekundu. Bango linaonyesha bei kuanzia shilingi mia nane linaonekana. Sehemu nyingine za duka zinaonyesha nguo zingine, zilizoning'inia na rafu za jinsi, ikionyesha duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali.

Duka la nguo za rejareja lenye rafu zilizojaa nguo zilizopangwa vizuri, mikoba na vifaa vingine. Kuna manequins aliovalia nguo mbalimbali na ishara zinazoonyesha sekta ya wanaume na sekta ya wanawake inaonekana. Sakafu inaonekana kuwa na muundo wa vigae vya rangi mbalimbali na kuna wateja wachache ndani ya duka. Hali hii inaonyesha shughuli za kibiashara zinazoendelea katika eneo hilo.

Ndani ya duka la kisasa la rejareja likiwa na rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali .Sehemu ya kushoto inaonyesha bidhaa za manukato na vipodozi vilivyopangwa kwa umaridadi huku upande wa kulia kukiwa na saa na fito vya mapambo. Nguo na viatu pia vinaonekana kwa umbali. Duka linaonekana kuwa safi na lenye mwanga wa kutosha likiashiria mazingira ya ununuzi wa kisasa.

Safu ndefu ya tishati za wanaume zilizokunjwa na kupangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Tishati hizo zina rangi tofauti na miundo mbalimbali zikionyesha mkusanyiko mpana. Kuna nguo zingine zilizoning'inia kwenye reki upande wa kushoto. Hali hii inaonyesha duka la nguo lililopangwa vizuri labda la kuuza nguo za mitumba au nguo mpya za bei nafuu.

Sehemu ya duka langu la nguo ina rafu zilizopangwa vizuri zikionyesha mikoba ya nguo. Kuna mikoba mingi yenye rangi tofauti kama vile nyeusi, zambarau na beiji, ikiwa ni pamoja na mikoba midogo na mikubwa. Upande wa kulia, kuna koti refu la kijani lililoning’inia kwenye raki. Duka linaonekana kuwa la kisasa na limepambwa vizuri.

Reki iliyojaa nguo mbalimbali zikiwemo mashati ya fulana, mashati ya kitani na jaketi za kijeshi. Nguo hizo zimening'inizwa kwa utaratibu zikionyesha mkusanyiko wa mavazi. Sehemu ya juu ya reki inaweza kuonekana kuwa na nuru ya duka. Duka hili linaonekana kuuza nguo za aina mbalimbali.

Duka la nguo za wanawake lina chumba cha maonyesho maarufu kwa manekeni. Kuna manekeni jeupe lililovishwa vazi lenye michirizi myeupe na myeusi pamoja na kofia nyeupe ya manyoya. Chumba hicho kinaonyesha pia mikoba na viatu vya wanawake vilivyowekwa juu ya meza. Pia kuna bango linalotangaza punguzo la asilimia 30 kwa kofia, mikoba na pochi. Hali hii inaonyesha duka la kisasa la nguo na vifaa vya wanawake

Soko la wazi lenye nguo nyingi zilizotundikwa na kuuza. Nguo za rangi mbalimbali kama vile nyeupe, samawati, kijani na nyekundu zimepangwa kwa wingi. Kuna bango kubwa lenye namba hamsini liliowekwa katikati ya nguo likionyesha bei au offer . Watu wawili wanaonekana wakichagua nguo na mwanamke mmoja amevaa shati la milia ya samawati na nyeupe. Hali hii inaashiria soko lenye shughuli nyingi.

Safu mbili za mannequins zilizovaa nguo mbalimbali zikiashiria duka la nguo. Upande wa kushoto mannequins zimevalia nguo za rangi angavu kama vile manjano, nyekundu na nguo zenye michoro. Upande wa kulia mannequins zimevalia nguo zenye rangi za kutuliza na zisizo na michoro. Sakafu inaonekana kuwa na mwangaza na zinang'aa huku milango ya kioo ikionekana nyuma.

Duka la nguo li wazi, linaonyesha mavazi na vifaa mbalimbali. Kuna manekini zilizovaa nguo za Majira ya joto na kofia kubwa za majani. Rafu na vigezo vimejaa nguo zenye rangi mbalimbali na kofia nyingi zimepangwa kwa kuvutia. Mlango wa duka una fremu ya buluu ambayo ikiongeza mvuto wa duka ile.

Duka la nguo na vifaa vya mtindo. Bidhaa mbali mbali kama vile: mikoba, viatu, miwani na mitandio vimepangwa kwa uzuri kwenye rafu nyeupe. Rangi angavu za mitandio zinaonekana zikining'inia upande wa kulia zikiongeza mvuto dukani. Mwanga mkali unamulika bidhaa kuzifanya zionekane vizuri na kuvutia macho ya wanunuzi.

Duka la nguo lililo wazi na lenye taa nyingi, nguo za rangi mbalimbali zimening'inizwa kwenye mbao uko kwenye rafu zikionyesha mkusanyiko mpana wa mitindo. Kati ya njia za nguo kuna viti vya kisasa vya kupumzika vilivyoundwa kwa mifumo ya kuvutia. Sakafu ni safi na inaonekana kung'ara likionyesha usafi wa mipangilio wa duka. Kwa umbali kuna bango yenye nembo ya Huawei likionyesha uwepo wa teknolojia ndani.

Ndani ya duka la nguo labda la mitumba au la bei nafuu. Nguo nyingi zimening'inizwa kwenye mbao za chuma zikiwemo: suti, kofia, suruali mbali mbali. Pia kuna rafu ya kuonyesha kofia za aina mbali mbali. Upande wa kushoto kuna mannequin iliyovalia gauni linalong'aa. Rangi ya ukuta wa nyuma zinaongeza uhai dukani. Dirisha linaonyesha sehemu ya nje, ikiwemo barabara na magari. Hali halisi ya duka inaonyesha mpangilio wa bidhaa na wingi wa mavazi yanayouzwa.

Sehemu ya ndani ya gari hasaa usukani na dashibodi. Usukani una nembo ya subaru katikati. Kwenye dashibodi, kuna redio yenye skrini inayoonyesha nambali ya janeli na vidhibithi vingine. Sehemu ya usukani na dashibodi ina rangi nyeusi na kijivu na kuna michoro ya mbao kwa ajili ya mapambo. Kitufe cha hatari kinaonekana kikiwa kimewashwa.

Gari aina ya matatu lenye rangi ya fedha. Gari hilo limeegeshwa kwenye eneo lenye kokoto na lina milango ya kuteleza na madirisha meusi. Matairi yake yana muundo maalum wa rangi ya kahawia na dhahabu. Nyuma ya gari kuna miti ya kijani kibichi na anga la samawati ikionyesha mazingira ya nje. Hali hii inaashiria gari la kisasa la usafiri wa umma ambalo mara nyingi hubadilishwa ili kuwa na mwonekano wa kipekee.

Gari la kisasa lenye rangi ya kijivu nyeusi likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo mchafu. Gari linaonekana liko katika hali nzuri likiwa na milango minne na matairi safi. Nyuma ya gari kuna majengo ya ghorofa yakionyesha mazingira ya mjini au viungani. Kuna magari mengine yaliyoegeshwa kwa umbali upande wa kulia.

Basi dogo jeupe aina ya Toyota limeegeshwa nje. Lina vioo vilivyotiwa giza na inaonekana kuwa katika hali nzuri. Nyuma ya basi, kuna vibandiko vya tahadhari na namba ya nne. Anga ni samawati na kuna mawingu machache na miti inayoonekana nyuma.

Gari ndogo nyeusi lililoegeshwa kando ya barabara karibu na kituo cha mafuta. Gari hili lina maringo minne na linaonekana liko katika hali nzuri likiwa na jina passo nyuma. Nyuma ya gari kuna kituo cha mafuta chenye nembo ya astrol na majengo mengine yanaonekana kwa umbali. Hali hii inaonyesha mazingira ya kawaida ya maegesho ya gari katika mji.

Mwanaume na mwanamke wako katika chumba cha maonyesho cha magari. Mwanamume amevaa suti na miwani akitabasamu na kuashiria kitu kwa mkono wake kuku akishika kibao. Mwanamke amesimama karibu naye akitabasamu pia. Nyuma yao kuna magari mengine yaliyopakiwa kwa sheria kuwa wako kwenye duka la magari na wote wawili wanaonekana kuwa na furaha labda wakijadili ununuzi wa gari.

Magari yaliyopangwa kwa usawa katika maegesho ya nje. Magari haya yana rangi mbalimbali kama vile nyeupe, nyekundu, samawati na kijivu na yote yanaonekana kuwa na muundo unaofanana zikiashiria magari ya abiria. Sehemu za nyuma za magari ikiwemo taa za nyuma na buti zinaonekana wazi. Mandhari ya nyuma yanaonyesha anga la samawati na miti ikionyesha maegesho makubwa, uwezekano mkubwa wa uuuzaji wa magari au kura ya magari.

Safu ya magari matatu yakiwemo SUV yakiwa yameegeshwa ndani ya chumba cha maounyesho cha magari. Magari haya yana rangi tofauti, moja jeupe, moja jekundu na moja nyeusi. sakafu ya chumba hicho inang'aa na rangi nyeusi. Kwa mbali kuna madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga kuingia na kuna kiti chenye umbo wa duara upande wa kulia. Hali hii inaonyesha chumba cha kisasa cha maonyesho ya gari.

Ndani ya chumba kikubwa cha maonyesho ya magari chenye sakafu nyeupe na vigae na taa nyingi za mraba kwenye dari .Magari kadhaa meusi ya kisasa yameegeshwa ndani ya chumba hicho yakiwemo SUV na magari mengine ya kifahari. Magari haya yamepangwa kwa safu yakionyesha muundo wao wa kisasa na kung'aa .Hali hii inaonyesha duka la kuuza magari au chumba cha maonyesho ya magari.

Gari dogo la rangi nyeupe limeegeshwa kando ya barabara ya lami. Gari hilo lina milango minne na linaonekana safi. Kuna msitu au vichaka vya kijani kibichi nyuma yake, ikionyesha mazingira ya nje. Hali hii inaweza kuakilisha gari la kibinafsi

Mkusanyiko wa matairi mengi ya magari yaliyo pangwa kwa uangalifu. Matairi haya yana mifumo ya kina kwenye nyuso zao ikionyesha muundo wa matairi mapya . Rangi nyeusi ya matairi.na miundo mbalimbali huunda hisia ya wengi . Hali hii inaweza kuwakilisha duka la matairi au gala la kuhifathia.

Gari la kisasa la aina ya Pickup lenye rangi nyeusi ikiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti mirefu kwa nyuma. Gari hilo lina milango minne na sehemu ya kubeba mizigo iliyo wazi nyuma na inaonekana kuwa na matairi mapya. Hali hii inaweza kuashiria gari la kibinafsi au la kibiashara linalotumika kwa usafiri au shughuli za usafirishaji katika eneo lenye mandhari ya asili.

Kundi la watu ambao wamekusanyika katika eneo la wazi lenye nyasi, labda kwa ajili ya tukio wa mkutano fulani. Magari kadhaa yameegeshwa karibu, baadhi ya watu wamesimama na wengine wamekaa chini. Mwanamke mmoja katikati ya picha amevalia nguo zenye muundo wa kipekee. Nyuma kuna miti na majengo machache na anga linaonekana wazi na jua.

Gari moja lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe na linavioo vilivyotiwa giza magurudumu yake yanarangi ya shaba yakionyesh a muundo maalum nyuma ya gari kuna miti na majengo chini ya anga angavu.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha viti vya nyuma vilivyofunikwa kwa kitambaa cha rangi ya kijivu na nyeusi Viti hivyo vina sehemu za kuweka mikono zinazoweza kukunjwa. Kuna sehemu ya kuwekea kikombe kwenye sehemu ya kati ya kiti cha nyuma. Dirisha la gari linaonekana kwa nyuma likionyesha mandhari ya nje yenye miti na nyasi. Hali hii inaashiria gari la abiria lenye nafasi ya kutosha na starehe.

Ndani ya gari, nikiangalia kiti cha dereva na dashibodi usukani mweusi una nembo ya Toyota katikati. Dashibodi ina skrini kugusa katikati na vifungo vingi na swichi. Viti vimefunikwa kwa ngozi ya rangi ya kahawia isiyokolea na mikeka ya plastiki ya samawati imewekwa kwenye sakafu ya gari. Hii inaashiria mambo ya ndani ya gari la kisasa ya abiria.

Gari la zamani lenye rangi ya samawati iliyofifia na sehemu ya chini nyeupe .Gari hili lina bampa kubwa ya chuma na mbele leseni inaonekana. Inaonekana kuwa imetumika sana na ina kutu sehemu mbali mbali .Gari limeegeshwa kwenye eneo la udongo mchafu karibu na jengo la matofali, likionyesha mazingira ya kawaida ya maegesho ya gari.

Eneo la wazi lenye miti mingi ya kijani kibichi. Kuna magari kadhaa yaliyoegeshwa kwenye nyasi likiwemo gari aina ya SUV la rangi ya kijivu na gari dogo la rangi ya fedha Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na magari. Hii inaweza kuwakilisha eneo la burudani au maegesho ya gari katika eneo la wazi.

Mwanamume aliyevalia kofia na nguo za kawaida, anasafisha gari jekundu ambalo linaonekana kuwa linarekebishwa. Gari hilo halina baadhi ya sehemu zake kama vile milango na vioo na wanamume huyo anatumia bomba la maji lenye nguvu kusafisha sehemu ya ndani na nje ya gari. Mazingira yanaonekana kuwa eneo la wazi ya ukarabati wa magari, huku kukiwa na magari mengine yaliyopakana na nyuma.

Sehemu ya ndani ya gari la zamani. Gurudumu la kuendesha gari lenye rangi nyeusi linaonekana wazi katikati. Dashibodi ya gari ina vifaa vya kupimia kasi na mafuta na pia kuna redio ya zamani. Rangi nyeusi na ishara za uchakavu inaonyesha kuwa gari hili ni la zamani.

Gari ndogo aina ya vani nyeupe likiwa limeegeshwakwenye eneo la nyasi. Gari hili linaonekana kua katika mazingira ya kijijini, na kuna majengo ya zamani au mabanda kwa nyuma. Anga inaonekana kua na mawingu, ikionyesha labda ni siku yenye hali ya hewa baridi au mvua. Namba ya usajili ya gari pia inaonekana kama KDR 963V.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa. Lori hilo lina ghorofa mbili likiwa na magari meupe na meusi juu na chini. Limeegeshwa nje kwenye eneo la wazi. Kuna majengo na miti nyuma yake. Anga ni blue , na linaonekana wazi, likionyesha hali ya hewa nzuri. Baadhi ya watu wanaonekana wamesimama karibu na lori hilo.

Gari aina ya suv yenye rangi ya fedha limeegeshwa ndani ya eneo lenye mwanga hafifu labda gereji au eneo la kuegesha magari chini ya jengo gari hilo lina matiri kubwa yanyofaa kwa barabara ambayo yanabumper ya chuma mbele nuru hafifu inatoka juu na kuangazia sehemu ya gari.

Gari la kifahari yenye rangi ya manjano inaonyeshwa kwenye chumba cha maonyesho. Yamewekwa kwenye vifaa la duara chini ya mwangaza mkubwa wa duara ikisisitiza muundo wake maridadi. Chumba cha maonyesho kina madirisha makubwa ya kioo yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia na kutoa muonekano wa nje wa maegesho na miti. Pia pana stendi yenye vipeperushi kuhusu gari upande wa kushoto.

Mandhari yenye shughuli nyingi barabarani ikiwa na soko la wazi na msongamano wa magari. Sehemu ya kushoto inaonyesha vibanda vingi vya soko venye paa mabati ya uturubai vikijaa watu wanaofanya biashara. Barabara iliyo pande wa kulia na magari matatu na bajaji zikipita huku watu pia wakitembea kando ya barabara. Juu ya yote kuna mabango makubwa ya matangazo na anga limefunikwa na mawingu mazito ikionyesha mazingira halisi ya jiji lenye shughuli nyingi.

Rundo kubwa la soksi zenye rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu, samawati, kijani na pinki. Soksi hizi zimepangwa kwa maridadi na kuwekwa juu ya chombo chenye matundu. Chini ya chombo hicho kuna takataka na uchafu chini. Hali hii inaonyesha soko la wazi au duka la nguo za mitumba.

Mkusanyiko mwingi wa mboga na mimea ya viungo, ikionyesha wingi na ubichi. Mbele kabisa kuna rundo kubwa la radish nyekundu zinazong'aa. Nyuma yao na kando kuna aina mbalimbali za majani mabichi. Ikiwemo rosemary ,bizari na aina nyingine za mboga za majani. Baadhi ya mboga hizo zimefungwa katika mafungo, zikionyesha ziko tayari kuuzwa sokoni.

Mazingira ya mfanyibiashara wa barabarani mwenye shughuli nyingi. Katikati ya picha kuna muuzaji labda mwanamke mzee ameketi nyuma ya meza iliyojaa chupa na mitungi yenye asali. Chini mbele ya meza kuna vyombo mbalimbali vya plastiki kama vile ndoo ya kijani na vijerikani vya njano. Watu kadhaa wanaonekana wakipita na kufanya shughuli zao na kuna mabango ya matangazo ya mawakala wa benki nyuma.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, labda soko la mitumba au bidhaa za ufundi. Kuna vibanda kadhaa vilivyoezekwa kwa turubai, vikionyesha bidhaa mbalimbali kama vile nguo, viatu na vitu vya mapambo. Mbele kabisa kuna vibanda vilivyojazwa herini na shanga zenye rangi mbali mbali. Watu wanaonekana wakitembea na kuangalia bidhaa ikionyesha biashara inaendelea. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na majengo.

Soko kubwa la ndani lenye bidhaa mbalimbali likionyesha shughuli nyingi za kibiashara. Kuna vibanda vingi vilivyopangwa vikionyesha bidhaa kama vile maua, sanaa, nguo na vitu vingine vya urembo au matumizi ya nyumbani. Watu wanaonekana wakitembea kati ya vibanda wengine wakiuza na wengine wakinunua. Dari ya soko inaonekana kuwa na muundo wa wazi au wa matofali na kuna mwanga wa asili unaoingia. Kwa jumla hii inaonyesha eneo lenye utamaduni wa biashara na sanaa.

Duka dogo la matunda na mamboga mitaani au sokoni likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwa kuvutia. Ndizi zilizoiva na bado mbichi zimening'inia juu huku mananasi mawili yakiwa yameekwa chini. Chungwa nyingi zimepangwa katikati pamoja na matunda mengine kama maembe. Pia kuna tangawizi chini na ndoo ya plastiki iliyo na matunda yaliyokatwa labda mananasi. Hali ya jumla inaonyesha soko ndogo lenye matunda na mboga safi na zenye kuvutia.

Mkusanyiko wa vitu vya zamani vinavyohusiana na muziki na Sanaa. Kuna rundo la rekodi na kanda za gazeti zilizopangwa kwenye rafu na meza. Kwenye ukuta wa mbao kuna picha za wasanii na albamu za zamani, pia kuna gramafoni ya zamani yenye honi kubwa ya shaba na radio ya kale ambao ikionyesha historia ya muziki.

Lori kubwa la kijani limejaa magunia ya vitunguu vyekundu likipakuliwa au kupakwa. Mwanamke aliye valia kofia pana na sketi yenye miraba amesimama karibu na mlima wa magunia wa vitunguu nje ya Lori. Magunia mengine yamepangwa kwa uangalifu ardhini. Yakionyesha shughuli kubwa ya kibiashara. Mazingira yana ashiria soko la jumla au kituo cha usambazaji wa mazao.

Meza kubwa iliyojaa viatu vya wanawake na sandali za kila aina na rangi zikiwemo viatu vya kufungwa, sandali za wazi na viatu vya mitindo mbalimbali. Nyuma ya meza hiyo kuna reki iliyojaa miwani ya jua enye rangi na mitindo tofauti. Eneo hili linaonekan kuwa soko la wazi au duga ndogo la rejareja la kuuza bidhaa za bei nafuu.

Soko kubwa la ndani lenye shughuli nyingine likijaa mazao mapya. Katika sehemu ya mbele, kuna makasha mengi ambayo yaliyojaa parachichi na matunda mengine. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa kutoka kwa wachuzi mbalimbali. Soko hili lipo ndani ya jengo kubwa lenye nguzo za samawati na linawakilisha vizuri masoko ya mazao mabichi nchini.

Migomba miwili midogo yenye ndizi mbichi bado zikiwa zimesimama wima ndani ya ndoo mbili tofauti. Ndizi hizi zinaonekana kuwa za kijani kibichi na bado hazijaiva. Nyuma ya migomba hiyo kuna meza iliyojaa bidhaa zingine za mashambani kama vile vitunguu vilivyopangwa pamoja, viazi vitamu na labda viazi vingine. Mazingira yanaonekana kuwa kama soko la wazi au eneo la kuuzia mazao ya shambani.

Mantari ya jiji lenye shughuli nyingi ikiwa na mabasi mawili ya abiria yenye rangi ya kijani na njano yakiwa yameegeshwa barabarani . Kuna bango kubwa la matangazo refu upande wa kushoto na watu wanatembea na pikipiki imeegeshwa kando . Hali hii inaonyesha shughuli za usafiri na biashara katika eneo la mjini.

Soko la wazi au eneo la biashara lenye shughuli nyingi, ambapo kuna maduka madogo yaliyopangwa kando ya njia. Maduka haya yanauza bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda kama vile ndizi na machungwa na mboga mboga kama nyanya, zikiwa zimepangwa kwenye meza. Dari ya soko imetengenezwa kwa mabati na kuna mwanga hafifu inayotoka ndani ya maduka. Hali hii inaonyesha mazingira ya biashara ya kila siku, labda soko la ndani au la mtaani.

Mkusanyiko mkubwa wa vikapu vidogo vilivyosokotwa kwa mikono vikiwa na rangi na ruwaza tofauti. Vikapu hivi vimetengenzwa kwa kutumia nyuzi asilia na baadhi vimepakwa rangi mbalimbali kama vile nyekundu, samawati, kijani, njano na machungwa. Vimepangwa kwa njia inayoonyesha uwingi na ubunifu wa kazi ya mikono. Vikapu hivi vinaweza kuwa vinauzwa katika soko la ufundi au duka la zawadi vikionyesha utamaduni wa ufundi wa eneo hilo.

Soko la wazi ambapo wauzaji wamepanga bidhaa zao chini na kwenye meza ndogo. Bidhaa nyingi zinaonekana ni mbonga na matunda kama vile vitunguu na viazi. Nyuma ya wauzaji kuna lori kubwa lililofunika kwa turubai la kijani likionyesha labda limeleta mizigo. Majengo marefu yenye ghorofa kadhaa yanaonekana nyuma ya soko yakionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa katikakati ya jiji au eneo la biashara muhimu.

Jengo kubwa lililopambwa kwa michoro ya rangi mbalimbali na nembo ya Nairobi city county city market . Juu ya jengo hilo kuna bendera ya Kenya ikipepea. Mbele ya jengo kuna barabara iliyo na watu wanaotembea na gari dogo la magurudumu matatu, likionyesha shughuli za kawaida za mjini. Jengo hili la soko linafanana na majengo mengine ya biashara yaliyopo Nairobi.

Soko lenye shughuli nyingi la ufundi wa mikono likiwa limejaa vikapu na bidhaa nyingine za kitamaduni. Safu nyingi za vikapu mbalimbali vya ina mbalimbali rangi na ukubwa vimepangwa kwa wingi vikionyesha ustadi wa mafundi. Baadhi ya vikapu vimepambwa kwa michoro ya kipekee na rangi angavu za zambarau, nyekundu na buluu. Wanawake kadhaa wamekaa katikatikati ya bidhaa hizo wengine wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni wakipumzika. Watu wengine wachache kwa umbali wanaonekana wakitembea sokoni.

Duka la wanyama lenye shughuli nyingi linaonyesha mabucha kadhaa wakihudumia wateja. Nyama nyingi zilizokatwa zimening'inzwa kwenye doana zikionyesha aina mbalimbali za nyama zinazouzwa. Mabucha wamevalia sare nyeupe na aproni nyekundu wakionyesha usafi na utaaluma wao pia kuna fridgi za kuonyesha nyama baridi na kaunta ya huduma kwa wateja. Hii inaonyesha biashara ya nyama ikiendelea vizuri labda katika soko au duka kubwa la rejareja.

Soko la wazi lenye shughuli mingi. Mbele na kushoto kuna vibanda vilivyojaa matunda na mboga mboga. Tunaweza kuona chugwa, vitunguu, pilipili, mboga ya majani na ndizi zilizoning'inia. Upande wa kulia, kuna nguo mbalimbali na vitamba vilivyopangwa na kuninginizwa, vikionyesha bidhaa nyingine zinazouzwa sokoni. Mbali zaidi upande wa kulia, kuna mtu anayeonekana akifanya biashara, akionyesha mazingira halisi ya soko.

Duka la sanaa lililojaa kazi mbalimbali za mikono ikiwemo uchoraji vinyago na mapambo. Kuta zimefunikwa kabisa na picha za rangi za mitindo mbalimbali zikionyesha mandhari, watu, wanyama na sanaa la kufikiria. Chini kuna rundo la picha zingine zilizowekwa pamoja na vinyago vidogo vinavyoonekana vimetengenezwa kwa mbao au mawe. Pia kuna sehemu ya mapambo yaliyotengenezwa kwa mikono yakininginia.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa aina mbalimbali za matunda na mboga, mboga. Mbele kuna milundo mikubwa ya nyanya nyekundu nyangavu, pilipili hoho za kijani na labda vitunguu vya njano au tunda lingine la rangi nyepesi. Pia kuna karoti safi na rundo ya mboga za kijani kibichi. Nyuma tunaweza kuona watu wakifanya biashara na bidhaa nyingine zilizopangwa, ikiwemo nguo zilizoning'inizwa juu. Hii inaashiria soko la wazi lenye bidhaa nyingi za kilimo.

Soko lenye bidhaa mbali mbali za ufundi na zawadi. Mbele ya picha kuna rundo la sahani ndogo zilizopakwa rangi mbali mbali na pia sanamu ndogo za mawe zinazochongwa kwa rangi nyeusi na nyeupe. Nyuma ya bidhaa hizo kuna wafanyibiashara wakiuza bidhaa zao chini ya hema, huku bidhaa nyingine zikiwa zimerundikwa kwenye magunia makubwa. Watu wachache wanaonekana wakiwa sokoni wakifanya biashara na kutembea.

Soko la wazi lenye watu wengi wanaochagua nguo zilizorundikwa chini. Kuna rundo kubwa la nguo za mitumba za rangi na aina mbali mbali, zikiwemo: mashati, suruali na nguo za kike. Watu walio kwenye picha wanaonekana wakihangaika kuchagua nguo wanazozitaka huku wengine wamesimama na wengine wamesimama. Hii inaonyesha pilkapilka za soko na biashara ya nguo.

Dari ya ndani ya jengo ambapo kuna madirisha makubwa ya kioo yanayoruhusu mwanga wa jua kuingia ndani. Kuta za jengo zina rangi ya kahawia na kuna milango na madirisha yenye vyuma vya usalama. Inaonekana kama sehemu ya jumba la ghorofa au jengo la ofisi.

Jengo la gorofa lenye kuta za rangi majungwa na kijivu lililopewa jina Regina Plaza kwenye sehemu yake ya juu. Jengo hilo lina balcony zenye matuzi meupe na inaonekana kuwa katika eneo la mjini. Kuna nguzo ya umme ulio na nyanya mbele ya jengo na jini ya nguzo kuna baji la chuma iliopinda. Hali unaashiria kuwepo wa miundobinu na maendeleo ya majengo.

Jengo la makazi lenye ghorofa kadhaa likilindwa na geti kubwa la chuma lenye nakshi za dhahabu. Kuta za nje za jengo zimepakwa rangi ya kahawia isiyokolea, na paa lina sehemu mbalimbali za kijani kibichi. Madirisha mengi yana vioo vinavyong'aa na yamefungwa nondo za usalama huku sehemu ya juu ya geti ikiwa na waya wa barbed . Kwa jumla jengo hili linaonekana kuwa salama na limehifadhiwa vizuri.

Mandhari ya wazi yenye ardhi kavu na majengo machache kwa mbali. Kuna rundo la udongo uliochimbwa katikati ya picha. Nyuma ya rundo la udongo, kuna uzio wa matofali na baadhi ya majengo, huku majengo marefu yenye kuta za rangi ya machungwa na nguzoza kijivu yakionekana upande wa kulia. Anga ni la samawati safi lenye mawingu machache na hii inaashiria eneo la ujenzi au maendeleo ya miundombinu.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili na bustani nzuri. Rangi kuu ya nyumba hii ni njano na kijivu, zikiwa na paa la vigae. Katika bustani iliyo mbele, kuna vichaka vilivyo punguzwa vizuri, na viti vyeupe vya chuma vikitoa mandhari ya kupendeza. Anga ni la samawati na kuna mawingu meupe, ikionyesha siku yenye jua kali.

Nyumba kubwa ya kifahari yenye gorofa mbili iliyojengwa kwa matofali ya rangi ya kahawia na paa la vigae vya rangi ya udongo. Nyumba hii ina madirisha mengi na balcony upande wa juu. Mbele ya nyumba kuna lango ukubwa jeusi la chuma na barabara ya kokoto inayoingia ndani ya eneo la nyumba. Kuna mimea ya kijani kibichi kando ya barabara ikionyesha mazingira ya kupendeza.

Majengo matatu marefu ya ghorofa yaliyokuwa katika hatua za ujenzi, yakiwa na kuta za zege na madirisha yaliyo wazi. Majengo haya yanafanana kwa muundo na yamejengwa kwa mtindo wa kisasa. Mbele ya majengo, kuna milima ya kokoto na mawe, ikionyesha vifaa vya ujenzi. Anga ni la samawati na linaonyesha hali ya hewa nzuri, huku kukiwa na nyaya za umeme juu.

Jengo refu la kisasa likiwa bado linaendelezwa. Jengo lina rangi ya kijivu na lina viunzi vya mbao na chuma vinavyotumika kwa ajili ya ujenzi. Anga ni la samawati na lina mawingu meupe. Hali hii inaashiria maendeleo ya miundombinu na ujenzi wa majengo mapya.

Jengo la ghorofa nyingi lenye rangi ya kijivu, isiokolea, ikiwa na balconies zilizopangwa kwa wima upande wa kushoto, kila balcony ina ukuta mdogo wa zambarau, majengo mengine yanaonekana kwa umbali. Anga ni la samawati na lina mawingu meupe, kuna uzio wa matofali mbele ya jengo, ukionyesha ujenzi mpya, au unaoendelea.

Jengo la biashara la ghorofa mbili, ghorofa ya juu ina paa la bati la samawati na madirisha ya kioo yalio akisi mawingu. Ghorofa ya chini ina maduka mawili, moja ikiwa na milango ya rangi ya kijani na manjano na lingine likiwa na milango nyeusi iliofungwa. Kuna bango la big shop to let lenye namba ya simu. Jengo hili linaonekana kutoa nafasi za kibiashara na hali yake inaonyesha shughuli zinazoendelea za biashara katika eneo hilo.

Balkoni yenye rangi ya njano na vigae vya rangi ya kijivu ina ulinzi wa chumacha pua na glasi. Kutoka balkoni, mtu anaweza kuona barabara iliyo chini, majengo mengine ya makazi na miti kwa umbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Jengo refu la gorofa lililopakwa rangi ya njano kali na mistari ya zambarau jengo hilo lina madirisha mengi ya miraba na matangi meusi ya maji juu ya paa yakionyesha matumizi ya makazi karibu na jengo kuna ukuta wa matofari na eneo la udongo wa nyasi kavu. Anga ni la samawati safi likionyesha hali ya hewa ya jua.

Jengo refu la kisasa la gorofa nyingi likiwa bado linaendelezwa na mianzi ya ujenzi ikiwa imezunguka sehemu kubwa ya jengo. Jengo lina kuta nyeupe na madirisha mengi na linaonekana kuwa katika eneo la miti na mimea mingine. Hali hii inaashiria maendeleo ya miundo mbinu na ujenzi wa majengo mapya katika eneo hilo.

Jengo la kisasa la ghorofa nyingi lenye kuta nyeupe na kijivu ikiwa na balconies zenye vioo. Kuna bustani ndogo iliyopandwa mbele ya jengo na kuna baiskeli mbili zilizoegezwa karibu na lango. Pia kuna sehemu ya kuegesha magari lililofunikwa, hali hii inaonyesha makaazi ya kisasa au majengo ya kifahari.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili ikiwa na muundo maridadi. Nyumba hio ina kuta za rangi ya krimu zilizopambwa kwa rangi ya kahawia na paa la vigae. Ina madirisha makubwa meusi na balkoni yenye ulinzi wa chuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua ikionyesha mazingira mazuri ya kuishi katika eneo hili la makzi linaloendelea kukua.

Pia wa ndani wa jengo lenye ghorofa kadhaa. Kuta za jengo zimepakwa rangi ya dhahabu hafifu na kuna madirisha mengi yenye fremu na nondo nyeusi za chuma. Baadhi ya madirisha ya juu yamefunguliwa yakionyesha muundo wa paa wa kioo. Kwa chini kuna miundo ya chuma yenye matundutundu inayoundwa kama ngazi au njia za kupitia. Mwanga wa juu unaingia ndani ya huo ukiangazia kuta na kuunda vivuli.

Eneo la shamba wazi mbele, na nyuma kuna nyumba kadhaa zenye uzio wa mawe. Nyumba hizo zinaonekana kua za kisasa, na baadhi zina paa sa kisasa. Anga lina mawingu meupe na blue , na inaonekana kama eneo hilo la makazi lililo nje kidogo ya jiji au katika mji mdogo.

Nyumba za kisasa za ghorofa, zikiwa na kuta nyeupe na madirisha makubwa. Barabara ya kuingilia imetengenezwa kwa vigae vya zege, na kuna maeneo ya kuegesha magari, yakiwemo, gari jeupe na jingine linalofunikwa. Miti midogo na vichaka vimepandwa kando ya barabara, vikiongeza uzuri wa mazingira. Anga ni la blue safi, likionyesha hali safi ya hewa.

Kiwanja kikubwa cha ardhi kilichofunikwa na nyasi kavu kinaashiria hakijatumika kwa muda mrefu. Kwa umbali upande wa kushoto kuna nyumba kadhaa za kisasa zilizojengwa kwa mitindo ya kifahari zikiwa na kuta za mawe na paa za matofali. Sehemu ya kulia ya picha inaonyesha mti michache na vichaka, huku mandhari ya nyuma ikiwa na majengo mengine yanayoashiria eneo la makazi. Anga linaonekana kuwa na mawingu machache na hali ya hewa inaonekana tulivu.

Jengo la ghorofa lenye kuta za matofali na nguzo za rangi ya chungwa, likiwa bado linaendelea kujengwa au limemalizika hivi karibuni. Juu ya jengo hilo, kuna maandishi yanayosomeka, Bienvenue Zafuri Flats. Mbele ya jengo kuna ukuta wa matofali na eneo la nyasi kavu, chini ya anga ya bluu, yenye mawingu machache. Hii inaashiria maendeleo ya ujenzi katika eneo hili.

Eneo lenye maendeleo ya miji likiwa na majengo mballimbali na shughuli za kibiashara, kwa vile kuna vibanda au maduka ya soko yaliyoezekwa kuashiria eneo lenye biashara ndogo ndogo. Nyuma ya vibanda hivyo kuna majengo ya ghorofa yenye mitindo na rangi tofauti baadhi yakiwa yamekamilika na mengine yakionekana yanaendelea kujengwa. Anga ni la buluu na kuna mawingu machache na kuna nyaya za umeme zinazopita juu. Gari jeupe pia linaonekana upande wa kulia.

Corridor ndefu na nyembamba ndani ya jengo, ikiwa na milango iliyopangwa pande zote mbili. Kuta za corridor zina rangi nyeupe na kuna vipande vya mbao vya rangi nyeusi vilivyopitishwa kando ya ukuta, labda kama kishikio au mapambo. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vya rangi ya kijivu na mwisho wa corridor kuna mlango mwingine unaoonekana wazi, ukionyesha umbali mrefu wa njia hiyo.

Majengo ya ghorofa yanayoendelea kujengwa yamemaliziwa. Yamezingirwa na anga la bluu lenye mawingu meupe. Upande wa kushoto wa picha kuna nyaya za umeme zinazopita angani zikiwa na ndege wadogo waliotuwa juu yake. Juu kabisa kushoto kuna matawi ya miti yanayoonekana, ikionyesha uwepo wa mimea katika eneo hili. Chini kulia kuna ukuta wa matofali unaoonekana, unaoelekea kwenye eneo la ulinzi.

Sehemu kubwa ya duka la kisasa, hasaa rafu zilizojazwa bidhaa za usafi na utunzaji wa kibinafsi. Bidhaa mbalimbali kama vile sabuni, vipodozi na dawa zimewekwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndefu. hai hii inaonyesha mzingira ya ununuzi yenye bidhaa nyingi na yaliyopangwa vizuri kama kama inavyoonekana katika maduka mengi nchini.

Duka kubwa la kisasa lenye rafu nyingi zilizojaa bidhaa na wateja wakitembea ndani, kuna sehemu ya kuuza mikate na bidhaa za kuoka na pia bidhaa zingine zikiwemo matunda na mboga mboga. Sakafu ina muundo wa kijometri na dari inataa nyingi zinazong'aa. Wafanyakazi wengine wanaonekana wakihudumia wateja.

Eneo la bidhaa za nje za sola ndani ya duka kubwa. Katikati ya picha kuna onyesho kubwa lililojaa taa nyingi za sola za nje, zenye rangi nyeusi na zenye paneli ndogo za sola juu. Nyuma ya onyesho hilo, kuna sehemu zingine za duka zikionyesha samani za plastiki, sufuria za bustani na miavuli mikubwa. Duka linaonekana kuwa na mpangilio mzuri na bidhaa mbalimbali, ikionyesha mazingira ya kisasa ya ununuzi.

Ndani ya duka kubwa lenye rafu ndefu zenye bidhaa mbalimbali. Njia ya kati ya rafu inaonekana wazi, ikiwa na begi kubwa za bidhaa. Nafaka kubwa kama unga au sukari zimepangwa chini. Kuna mabango yenye maandishi, michoro, na taarifa ambazo zimewekwa juu. Hii inaonyesha duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa nyingi kwa wateja

Safu ndefu za rafu zilizojaa pakiti nyingi za nepi za watoto za aina tofauti zikiwemo hughees na molfix pakiti hizo zinaukubwa na miundo mbali mbali na zimepangwa vizuri kwenye rafu ndani ya duka kubwa la reja reja hali hii inaonyesha sehemu ya bidhaa za watoto katika duka la kisasa

Ndani ya duka kubwa ikiwa na sehemu ya kuuza mkate na bidhaa za kuoka. Kuna kaunta ya glasi iliyojaa mikate na vitu zingine za kuoka zilizopangwa vizuri kwa uzuri. Kwenye rafu za mbao kuna ndizi nyingi zilizopangwa kwa rundo. Sakafu ina muundo wa kijiometria wa rangi ya kahawia na beiji. Juu kuna muundo wa mbao wenye taa zilizoning'inia ukitoa mwanga mzuri. Hali hii inaonyesha duka la kisasa lenye bidhaa nyingi za chakula na lililopangwa vizuri.

Stendi ya kuonyesha mboga na matunda ndani ya duka kubwa. Katika rafu za juu kuna masunduku yaliyojaa karoti, cauliflower , tangawizi na limau. Zote zikionekana safi zimepangwa vizuri. Chini ya rafu za juu kuna masanduku matupu ya kijani kibichi na masanduku mengine yaliyo na matunda ya kijani yanayofanana na limau ndogo. Chini kabisa ya stendi kuna rundo kubwa la mboga za majani labda kabichi au spinachi zimepangwa kwa kuvutia.

Duka kubwa la kisasa lenye rafu nyingi zilizojaa bidhaa zikiwemo pakiti za michele zilizopangwa chini na vinywaji kwenye rafu. Kuna mabango mengi yaliyoninginia juu yakitangaza offer maalum kama vile punguzo la shillingi tano kwa maziwa ya brookside kutoka shillingi hamsini na tatu hadi shillingi arubaini na nane. Hali hii inaonyesha shughuli nyingi za kibiashara na offer zinazotolewa kwa wateja.

Sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa la kisasa. Katika sehemu ya mbele kuna rundo kubwa la parachichi na matikiti maji yaliyopangwa vizuri. Juu ya bidhaa hizo kuna mabango mekundu yanayoonyesha bei za bidhaa kama vile tikiti maji shilingi sabini na tisa. Duka linaonekana kuwa na mwanga wa kutosha na limepangwa vizuri likionyesha uteuzi mpana wa mawazo mapya kwa wateja.

Safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa kwenye duka kubwa la rejareja au maduka makubwa. Upande wa kushoto kuna maziwa yaliyopakiwa kwenye katoni na vifunganisho vya plastiki vya rangi tofauti zikiwemo samawati na kijani. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vya rangi ya kahawia na nyekundu iliyokolea na hali hii inaonyesha duka la kisasa lenye bidhaa nyingi za chakula na lililopangwa vizuri.

Barabara kati ya rafu mbili ndefu za bidhaa ndani ya duka kubwa. Upande wa kushoto rafu zimejaa bidhaa za karatasi kama vile tissue na taulo za jikoni. Upande wa kulia rafu zinaonekana kuwa na bidhaa mbalimbali za vyakula na vitu vingine vya matumizi ya nyumbani. Watu wachache wanaonekana wakitembea au wakichagua bidhaa mbali kidogo katika njia hiyo. Taa za dari zinang'aa vizuri eneo hilo zikionyesha safu iliyokoza vizuri.

Safu za rafu zilizojaa chupa za vinywaji baridi vya aina mbalimbali na rangi mbalimbali zikiwemo cocacola sprite na fanta. Chupa hizo zimepangwa vizuri kwenye rafu katika duka kubwa la rejareja au maduka makubwa. Kuna pia bidhaa za nyama zilizofungasha zikiwa zimehifadhiwa kwenye friji za chini. Hali hii inaonyesha sehemu ya bidhaa za kinywaji na chakula katika duka lenye mpangilio mzuri.

Ndani ya duka kubwa la rejareja, labda duka kubwa likionyesha korido pana zenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa. Kuna ishara za bei na aina za bidhaa na zikiningin'ia kutoka dari. Watu wachache wanaonekana wakitembea na mikokoteni ya ununuzi. Dari hii ina taa nyingi za umeme.

Ndani ya duka kubwa la kisasa kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda na mboga zilizopangwa vizuri katika vibanda vya kuonyeshea. Alama ya eat good, feel good inaonekana juu ikionyesha umuhimu wa lishe bora. Sakafu nyeusi na kuna taa nyingi zinazoangaza kutoka dari.

Jengo kubwa la duka la rejareja ya Carrefour usiku. Jengo hilo limewashwa na taa zenye rangi ya dhahabu zikionyesha nembo ya Carrefour kwa rangi ya buluu na nyekundu pamoja na maandishi two four seven mega . Chini kuna lango lililofungwa na walinzi wawili wakiwa wamevalia fulana za usalama zenye rangi ya kijani kibichi na kofia za manjano. Baadhi ya magari yameegeshwa mbele ya duka. Hii inatoa taswira ya duka lenye shughuli nyingi na linalopatikana kwenye maeneo ya mjini.

Duka kubwa la kisasa linafwanana na soko au maduka makubwa lenye idara mbalimbali. Kuna rafu zilizojaa bidhaa na sehemu ya nyama imeandikwa meat market kwa herufi kubwa inazoning'inia kutoka dari. Kuna pia idara nyingine za bidhaa mbalimbali na taa nyingi za kisasa zimewekwa kwenye dari ilikuangaza duka. Wateja wachache wanaonekana wakitembea ndani ya duka hilo.

Kasha la kuonyeshea bidhaa za keki na vitafunio labda katika duka la mikate au mkahawa. Katika sehemu ya juu ya kasha hilo kuna keki mbalimbali za kuvutia zilizopambwa kwa urembo na rangi tofauti. Chini ya keki hizo kuna vitafunio vingi vinavyopangwa vizuri kama vile samosa , chini kushoto mwa picha kuna kikapu kidogo cha manjano cha ununuzi.

Ndani ya duka kubwa. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa bidhaa za mkate na keki, zikiwa zimeekwa kwenye meza zinazofanana na toroli ya zamani. Upande wa kulia kuna rafu ya sehemu ya kuweka vinywaji na bidhaa zenye ofa maalumu. Katikati ya duka kuna nafasi pana ya kutembea, na watu wachache wanaonekana wakinunua bidhaa mbali mbali.